Mkono wa mtu ulioshikilia ndizi, ndizi imetolewa maganda ndizi ina rangi ya kijani na ikona ndizi mingi, ndizi hio inakaa ni kubwa sana.